Vijana wanafanya kazi kwa bidii kwenye kompyuta ndogo wakiwa na vichwa vya sauti; jambo linaloashiria mazingira ya mafunzo ya kidijitali. Hii inaonyesha matumizi ya majukwaa ambapo watu hujifunza kushirikiana na kutatua matatizo kwa pamoja kupitia teknolojia ya mtandao. Mfumo huu hurahisisha upatikanaji wa elimu bora popote ulipo.

Mzee aliyevaa miwani anaketi mbele ya kompyuta mpakato akiwa anashika kalamu na kuandika kwenye daftari. Anaonekana kuwa katika mazingira ya kisasa ya ofisi au nyumbani. Hii inaonyesha matumizi ya majukwaa ya kidijitali ya kujifunzia ambapo watu wa rika zote wanaweza kushiriki kwenye masomo au kazi za mtandao kwa kutumia teknolojia kama kompyuta na itaneti.

Mchoro huu unaonyesha kompyuta mpakato ikiwa katikati ya vitabu mbalimbali, ikiwa na skrini iliyo wazi inayoonyesha maandishi na picha. Hii ni ishara ya ujifunzaji wa mtandaoni, ambapo wanafunzi hupata maarifa kupitia mitandao bila kuwa darasani kimwili. Mfumo huu huongeza upatikanaji wa elimu popote.

Huu ni mfumo wa kidijitali wa kujifunza ambapo mwalimu anafundisha darasani na wanafunzi wanaweza kufuatilia somo kupitia kompyuta kwa njia ya mtandao. Inawakilisha majukwaa ya elimu yanayowezesha elimu kufikika mahali popote kwa kutumia teknolojia ya kidijitali.

Mwanamume ameketi mezani akishiriki mkutano wa mtandaoni kupitia kompyuta. Kwenye skrini kuna sura za watu tofauti wakihudhuria kikao kwa njia ya video. Mazingira yanaonyesha matumizi ya teknolojia mafunzo au kazi kwa njia ya kidijitali.

Mwanafuzi ameketi kwenye kochi akiwa anatunia kompyuta mpakato kufikia jukua la kujifunza kwa njia ya mtandao. skrini inanyosha ukurasa wa kuingia kwa ajili ya masomo. Mazingira haya yanaonyesha matumizi ya teknolojia katika elimu. Ambapo mtu anaweza kujifunza popote kwa kutumia vifaa vya kidijitali.

Watoto watatu wakiwa darasani wamejikusanya kuzunguka simu ya mkononi juu ya meza yachuma Wanatumia kifaa hicho kujifunza wakionekana kuwa makini na wenye hamu. Kuna au ao mweusi wenye maandishi na michoro ya maumbo ukutani unao ashiria mazingira ya shule.

Kuna kundi la watu walioketi mezani wakitumia vifaa vya kidijitali kama vile kompyuta mpakato na simu kwa ajili ya kujifunza. Maneno ya kingereza yameandikwa mezani yakisisitiza umuhimu wa teknolojia katika elimu ya kisasa.

Mwanafunzi akiwa amevaa vichwa vya sauti za rangi ya samawati, anashiriki darasa la mtandaoni kupitia kompyuta makato. Mazingira yanaonyesha matumizi ya majukwaa ya kidijitali kwa ajili ya elimu ya mbali au mikutano ya mtandaoni.

Watoto wawili wameketi darasani wakitumia kifaa cha kidigtali kujifunza. Mmoja anaishikilia kwa makini huku mwingine akiwa anafurahia kinachoonekana kwenye skrini. Mazingira ni ya shule ya msingi yakiwa na maandiko ukutani na karatasi za kujifunzia mezani. Hii inaonyesha matumizi ya teknolojia ya kidigitali katika kusaidia ujifunzaji wa watoto.

Mwanafunzi anatumia kompyuta mpakato huku akisaidiwa na wazazi wake. Hii inaashiria majukwaa ya kidijitali na ujifunzaji kwa njia ya mtandao, ambapo teknolojia hutumika kusaidia ufundishaji na ujifunzaji wa kisasa kwa njia shirikishi na bunifu.

Kuna skrini ya kompyuta iliyo na video ya masomo imezungukwa na vitabu vilivyo wazi na vilivyofungwa. Mandhari hii inawakilisha ujifunzaji wa kidijitali na majukwaa yanayo changanya maarifa ya vitabu na teknolojia ya mtandaoni.

Mtoto amevaa vichwa vya sauti anaketi mbele ya kompyuta akiwa na tabasamu usoni huku akishika kalamu na kuandika kwenye daftari. Anaonekana kushiriki katika somo la mtandaoni akisikiliza na kujifunza kwa furaha. Mazingira haya yanaonyesha majukwaa ya kidijitali yanavyorahisisha elimu kwa njia ya kuvutia.

Huyu ni mwalimu anayefundisha kwa njia ya mtandaoni kupitia jukwaa la kidijitali la video. Kompyuta na skrini kubwa huonyesha wanafunzi waliojiunga kwa njia ya mbali, ikidhibitisha matumizi ya majukwaa ya kujifunza kidijitali kwa elimu ya kisasa.

Mwalimu anafundisha kwa njia ya mtandao. Ameweka kamera mbele yake. Anatumia kompyuta mpakato na anaandika kwenye dadtari. Nyuma kuna ubaoni uliondikwa maswali ya hisabati. Hii ni mifano ya majukwa ya kidijitali ya kujifunza kwa njia ya mtandao.

Kompyuta mpakato imeonyeshwa ikiwa wazi huku vitabu vikionekana kutoka kwenye skrini yake, kuashiria kujifunza kwa njia ya mtandao . Kuna daftari, kalamu na saa ya kidijitali pembeni, zikionyesha mazingira ya kusomea. Uasilishaji huu unahamasisha elimu ya kidijitali kwa kutumia teknolojia.

Kompyuta ya mezani ikiwa na maandishi ya somo pembeni kuna vitufe, kalamu, vitabu, hesabu, miwani na alama ya intaneti. Vifaa hivi vinaashiria kujifunza kwa kutumia mtandao na teknolojia.

Kijana ameketi mbele ya kompyuta mpakato akiwa amezingatia mawazo yake huku daftari likiwa wazi pembeni. Akionyesha anajihusisha na masomo kupitia mtandao. Mandhari ya ndani ni ya nyumbani, ikiashiria mazingira ya kujifunzia kwa njia ya kidijitali au elimu mtandaoni.

Watoto wawili wakiwa wamevaa sare za shule za samawati wanatabasamu wakitumia kompyuta mpakato darasani. Wameketi kwenye dawati la mbao, mbele ya ubao wa darasa. Hii inaonyesha matumizi ya teknolojia katika kujifunza kupitia mifumo ya kidijitali vijijini.

Msichana ameketi akiandika kwenye daftari huku akifuatilia somo kupitia kompyuta mpakato kwenye skrini. Kuna mwalimu anayefundisha kupitia video mtandaoni akiwa amesimama mbele ya ubao wenye maandishi. Hii inaonyesha matumizi ya majukwaa ya dijitali na kwa ajili ya kujifunza kwa njia ya mtandao.

Mwanamke mwenye miwani ameketi mbele ya kompyuta kubwa akiwa na uso wa tafakari. Amevalia suti ya rasmi na anashikilia kidevu chake kana kwamba anafikiria jambo muhimu. Mwanga wa jua unapita dirishani na kuangaza upande wake wa kulia.

Mkono unashikilia simu ya kisasa huku ikionekana ikitoa alama mbalimbali angani kama barua pepe, video, kufuli na viunganishi. Hii ni kuonyesha maendeleo ya kidigitali inayowezesha mawasiliano, mafunzo mtandaoni na upatikanaji wa taarifa kwa njia rahisi popote ulipo.

Mfumo huu unaonyesha mazingira ya ujifunzaji wa kidijitali, kompyuta kubwa yenye alama ya video iko katikati huku wanafunzi wawili wakiwa wanajifunza kwa kutumia kompyuta ndogo, kuna alama za mazungumzo ,balbu na cheti zikionyesha mchakato wa mafunzo kwa njia ya mtandao.

Kuna mtoto aliyevaa fulana nyekundu, iliyoandikwa kwa kiingereza kumaanisha darasa la elfu mbili kumi na nane, akiwa ameketi mezani na kutumia kompyuta mpakato. Anavaa kichwa vya sauti, jambo linaloashiria kuwa anasikiliza kitu. Huenda ni somo au mawasiliano ya mtandaoni. Pembeni kuna daftari, inaonyesha kuwa anaandika au kuchukua noti wakati wa kujifunza.

Mwanamke ameketi mbele ya kompyuta akiwa darasani huku skrini kubwa nyuma yake ikionyesha mawasilisho ya kitaaluma. Amevaa koti la zambarau juu ya gauni la manjano na anaonekana anashughulika na somo. Pembeni kuna vichwa vya sauti na nyaya zilizounganishwa kwenye laptop . Slaidi inaonyesha jengo la shule na hili ni mazingira ya elimu ya juu ya ushirikiano wa kimataifa.

Mwanaume ameketi mezani akitazama kompyuta mpakato huku akiandika kwenye daftari. Amevaa shati la samawati na anaonekana kujifunza au kufanya kazi kwa makini. Kompyuta, kikombe na mmea wa kijani pembeni vinaonyesha mazingira ya kujifunzia kwa njia ya kidijitali nyumbani au ofisini.

Watoto wamevaa vifaa vya macho ya kidigitali vinavyo wawezesha kuingia kwenye mazingira ya mafunzo ya bandia. Mtoto wa mbele anacheka kwa furaha akifurahia uzoefu wa kujifunza kwa njia ya kisasa. Mandhari ya darasa ni ya kuvutia na teknolojia hii husaidia wanafunzi kuelewa masomo kwa kuona kwa undani zaidi.

Watu wawili wamekaa pamoja kwenye maktaba wakiangalia kompyuta kwa makini. Wamevaa miwani, mmoja ana headfoni shingoni, na mwingine anashika kalamu. Wamezungukwa na draw nyingi za kuhifadhi kadi . Mazingira yakionyesha utulivu na umakini wa kujifunza.

Hii ni chumba cha mabweni chenye vitanda vya gorofa viwili, kila kitanda kina godoro la mto pamoja na mashuka yaliyoandaliwa. Kuna dirisha lenye grill ya usalama na pazia, taa ya dari na upande mmoja kuna sehemu ya kuning'iniza nguo. Mazingira ni safi na yamepangwa vizuri kwa matumizi ya wanafunzi.

Chumba kikubwa chenye rafu za vitabu kimejaa wanafunzi wanaosoma kimyakimya kwenye meza za mbao, huku madirisha makubwa yakiingiza mwanga wa asili. Mpangilio wa vitabu umeandaliwa kwa utaratibu mzuri. Mazingira haya yanaonyesha maktaba ya taasisi ya elimu, yakiwa na nafasi ya kufundia na kufanya utafiti kwa utulivu.

Chumba hiki kidogo linaonyesha mazingira ya bweni ya wanafunzi. Kuna kitanda kimoja kilichopangwa vizuri

Huu ni mchezo wa mpira wa vikapu unaochezwa ndani ya ukumbi. Wachezaji wa kike kutoka timu mbili tofauti wamevaa sare za rangi ya manjano na samawati. Mchezaji mmoja anacheza na mpira huku akizuiwa na mchezaji wa timu pinzani. Wachezaji wengine wameketi pembeni wakitazama mchezo. Hii ni shughuli ya mchezo na burudani inayochochea ushirikiano, afya njema na maendeleo ya vipaji kwa vijana.

Chumba kikubwa yenye vitanda vya ngazi. Kila kitanda kikiwa na godoro lake. Sakafu ni ya rangi ya udongo na madirisha makubwa huingiza mwanga wa asili. Viti vya plastiki na mizigo midogo vinaonekana pembeni, vikionyesha matumizi ya pamoja ya chumba hiki kama bweni.

Hili ni chumba cha mazoezi kilicho na mashine nne za kukimbia. Ukuta wa kijani unatoa mwonekano wa utulivu na madirisha marefu huingiza mwanga wa kutosha. Sakafu ni ya mbao laini inayofaa kwa shughuli za viungo na afya.

Chumba kilicho na sakafu iliyong'aa kimepambwa na kochi la kona lenye mito ya kahawia, meza ya kati ya mviringo na zulia jeupe. Dirisha kubwa linaingiza mwanga wa asili na meza ya kusomea iko karibu na dirisha hilo. Mazingira haya yanafaa kwa kujisomea au kujifunzia kwa utulivu yakionyesha miundombinu ya kisasa inayoweza kutumika katika taasisi ya elimu.

Chumba kidogo chenye vitanda viwili vya kawaida kila kimoja kikiwa na godoro la mtu, katikati kuna dawati dogo na viti viwili vya plastiki vikiwa karibu na dirisha linaloingiza mwanga wa asili. Zulia la mistari ya manjano na nyeupe limewekwa saakafuni likionyesha mazingira safi na ya utulivu kwa wanafunzi wa bweni au wa hosteli.

Mabinti wawili wako uwanjani wakicheza tenisi, mmoja akiwa tayari kupiga mpira kwa raketi. Uwanja una nyasi za bandia za rangi ya samawati na umezungukwa na uzio wa usalama. Mazingira haya yanaashiria miundombinu wa elimu inaounga mkono michezo shuleni au chuoni.

Wachezaji wa mpira wa kikapu wako uwanjani wakishindana kwa kasi. Timu moja imevaa sare za rangi ya machungwa, nyingine ya samawati na nyekundu. Mchezaji mmoja anajaribu kupita kati ya walinzi huku akidhibiti mpira. Viti vya watazamaji vinaonekana nyuma.

Hii ni chumba chenye sakafu ya mbao laini, madirisha makubwa ya vioo yenye fremu nyeupe na eneo la kuketi karibu na dirisha. Muundo huu hutoa mwangaza wa kutosha wa asili na unaweza kuwa sehemu nzuri ya kujifunzia au kupumzika. Mazingira haya yanaweza kutumika kama sehemu ya miundo mbinu ya taasisi ya elimu au nyumba ya kisasa.

Kundi la vijana wanacheza mpira wa miguu kwenye uwanja wa nyasi ulio wazi. Wengine wanakimbia huku wengine wakisubiri kasi. Kuna miti mingi ya kijani na uzio wa kuta upande wa nyuma wa uwanja. Hali ya hewa ni ya jua.

Hiki ni chumba cha bweni chenye kitanda kimoja kilicho funikwa shuka ya samawati Drawer ya kuhifadhi vitu kiti kilichojaa vitabu na chupa kubwa ya maji. Muundo huu unaonyesha mazingira kawaida ya makazi ya wanafunzi mashuleni au vyuoni.

Hili chumba cha kusomea kilicho na meza ndefu na viti vya mbao pamoja na makabati ya vitabu yaliyojaa vitabu. Kuna madirisha yenye grili kwa usalama, hii ni sehemu ya miundo mbinu ya elimu inayotumika kwa kusomea au kufundisha.

Watoto wamevaa sare tofauti wakishiriki katika mbio za kuruka vyunzi kwenye uwanja wa nyasi. Pembeni watu wazima na walimu wamekaa chini ya mahema wakifwatilia mashindano. Mazingira haya yanaonyesha miundombinu ya elimu inayojumuisha michezo kama sehemu ya ukuzaji wa vipaji na afya ya wanafunzi.

Wanafunzi wameketi kwenye maabara ya kompyuta, wakitumia vifaa vya kisasa ya tehama kwa ajili ya mafunzo. Walimu wanasimamia kwa karibu, wakihakikisha kuwa kila mwanafunzi anapata msaada wa kiufundi. Mazingira ni safi, yenye mwangaza wa kutosha na madirisha makubwa, yakionyesha miundombinu bora ya elimu inayochangia ujifunzaji wa kisasa.

Jengo hili linaonekana kuwa sehemu ya mabweni ya wanafunzi katika tahasisi ya elimu ya juu inalenga kutoa makaazi kwa wanafunzi na ni mfano wa miundo mbinu ya elimu inayosaidia mazingira bora ya kujifunza na kuishi.

Chumba cha bweni kina vitanda viwili, dirisha linaloruhusu mwanga wa kutosha, na kabati kubwa la kuhifadhi vitu. Mandhari yake ni safi na tulivu, yakifanana na mazingira ya shule za mabweni za wanafunzi. Samani mpya zinaonyesha mpangilio wa usafi na utaratibu.

Chumba kikubwa kilicho na vitanda vya gorofa vilivyopangwa kwa mstari, kinaonyesha mazingira ya bweni ya wanafunzi. Sakafu ni ya rangi ya kahawia, madirisha makubwa huingiza mwangaza wa kutosha. Na viti vya plastiki vipo pembezoni. Mazingira ni safi yakionyesha mpangilio wa kuishi kwa pamoja katika taasisi ya elimu.

Wanafunzi wameketi kwenye meza mbalimbali wakijisomea ndani ya maktaba yenye nafasi kubwa na mwanga wa kutosha. Rafu za vitabu zipo upande wa kulia zikionyesha upatikanaji wa vianzo vya maarifa kwa wanafunzi. Mazingira ni tulivu na yanayofaa kwa kusoma.

Huu ni ukumbi mkubwa wa mihadhara wenye viti vingi vyekundu vilivyopangwa kwa mistari nadhifu .Kuna jukwaa mbele na chumba cha udhibiti katikati ya ukuta wa mbele. Ukumbi huu umetegenezwa kwa ajili ya mikutano, mihadhara au matokeo ya kielimu yenye watu wengi.

Uwanja mkubwa wa ndani umezungukwa na viti vya rangi mbalimbali kwa ajili ya watazamaji. Wanafunzi wachache wanaonekana wakiendesha mazoezi ya mchezo kama mpira wa wavu au mpira wa kikapu. Miundo mbinu hii inaonyesha uwekezaji katika vifaa vya elimu na maendeleo ya vipaji vya michezo shuleni au vyuoni.

Mwanafunzi ameketi mezani akisoma kwa makini ndani ya maktaba yenye rafu nyingi, zilizojaa vitabu vya masomo mbalimbali. Dirisha kubwa linapitisha mwanga wa asili na dari imefungwa taa za umeme. Viti na meza za mbao zimepangwa kwa mpangilio wa kuwapa wanafunzi utulivu wa kujifunza. Mazingira haya yanafaa kwa maarifa na tafakui.

Ukumbi mkubwa wa mihadhara una viti vya kisasa vilivyopangwa kwa muinuko unaoruhusu wanafunzi kuona ubao wa mbele kwa urahisi. Meza ndefu zimewekwa mbele ya kila safu ya viti. Mandhari imefungwa taa za mstatili zinazotoa mwangaza wa kutosha. Ukuta wa mbele una skrini kwa maonyesho ya masomo yakionyesha mazingira bora ya kufundishia vyuoni.

Kachumba kidogo kimepamga kwa mpangilio na wapa mwanafunzi, kuna meze ya kusomea yenye taa, pasi, na televisheni ya ukuta. Jokofu na jiko la kuchemsha chakula vimewekwa pembeni, na kabati refu la nguo limejengwa karibu na dirisha linye bazia. Kiti cha machungwa kinaleta mwonekano wa kuvutia na mwangaza wa asili huingia kutoka upande wa kulia.

Darasa hili ni darasa la awali ambalo lina viti vya plastiki vyenye rangi mbalimbali na meza za kijani zilizopangwa kwa umbo la U. Ukutani kuna mabango ya herufi, namba, maumbo na picha za elimu. Kuna ubao mweusi na dawati la mwalimu pembeni, likiwa limepangwa kwa usafi na mpangilio wa kuvutia.

Lango la chuma lenye maandishi ya kiingereza linafungwa mbele ya jengo la ghorofa lenye rangi ya samawati. Ukuta wa pembeni umejengwa kwa mawe wa saruji na anga ya nyuma inaonyesha hali ya hewa ya wazi yenye mawingu mepesi.

Chumba hiki kidogo kina kitanda chenye shuka ya rangi ya kijani na neti ya mbu iliyoning'inia juu. Ukutani kuna msalaba unaoashiria imani ya kikiristo. Kabati la mbao lenye kioo liko upande wa kulia pamoja na dirisha lenye mapazia ya rangi .Mazingira ni ya utulivu na usafi na inaweza kuwa ni ya wanafunzi wa shule.

Hili ni darasa kubwa lenye viti vya chuma ambalo lina mahali pa kuandikia vimepangwa kwa mpangilio mzuri. Ukuta mweupe na dirisha kubwa uingiza mwanga wa kutosha na sakafu ni safi. Chumba kiko tayari kwa wanafuzi au mtihani wa darasani.

Hii ni chumba chenye vitanda vya juu kwa juu, ambacho kinaonekana kua sehemu ya bweni. Kuna madirisha makubwa yanayoleta mwangaza wa kutosha, na mandhari ya nje, huku vitanda vikiwa vimetandikwa kwa nadhifu. Hii inaashiria miundo mbinu ya elimu inayotoa malazi kwa wanafunzi.

Jengo hili ni sehemu ya miundo mbinu ya elimu pengine ni ofisi, bweni au idara inayo husiana na taasisi ya elimu kama chuo kikuu au shule ya juu. Mazingira yake ni ya utulivu yakionyesha mazingira rasmi ya kielimu.

Chumba kina vitanda vya ghorofa vya mbao vilivyopangwa karibu na dirisha lenye pazia meupe na ya rangi ya dhahabu pembeni. Kitanda cha chini kimefunikwa na shuka ya rangi tofauti pamoja na mito kadhaa kikionyesha mazingira ya kawaida ya malazi ya nyumbani.

Watu wameketi kwenye chumba kikubwa cha mikutano wakiwa kwenye kikao rasmi. Kuna meza ndefu ya mbao katikati, viti vya ofisi vimepangwa kuizunguka na chupa za maji zimewekwa mezani ikiashiria mazingira ya kazi au majadiliano ya kitaaluma.

Chumba kimepangwa kwa vitanda vya gorofa vya mbao. Kila kimoja kikiwa na godoro na mashuka. Pazia za rangi tofauti zimepangwa upande wa kushoto na kulia wa chumba. Mwisho wa chumba kuna kabati ndogo na ukutani kuna picha ya mandhari. Taa ya umeme ya dari inatoa mwanga wa kutosha ndani ya chumba hiki kilicho safi na chenye mpangilio mzuri.

Mtoto ameketi sakafuni kwenye maktaba akisoma kitabu kwa makini. Kuta zimepambwa na mabango ya vitabu huku rafu zikiwa zimejaa vitabu ya watoto. Hii ninmazingira mazuri ya kujifunza yanachochea usomaji na maarifa kwa watoto wadogo.

Wanafunzi wamesimama kwenye kilima chenye maneno baada ya kupanda. Wakionekana wamevaa mavazi ya michezo na furaha usoni. Hii ni sehemu ya programu ya elimu ya sekondari inayochanganya masomo na shughuli za nje kama matembezi ya kitalii na kujifunza kuhusu mazingira ya asili.

Mwalimu anafundisha mtoto kusoma hirabu kwa kutumia lugha ya ishara. Wameinua mikono kwa ishara sawa na zile zilizo kwenye bango, ambalo linaonyesha herufi, a, e,i,o,u. Hii ni sehemu ya elimu maalumu inayolenga kuwasaidia watoto wenye changamoto za kusikia.

Mashine ya kuchapisha kwa teknolojia ipo mezani ikitengeneza mfano wa duara wa manjano. Wanaume na wanawake wawili wamesimama pembeni, kila mmoja ameshika vitu vya plastiki vilivyochapishwa kama nyumba, kikombe na umbo la mnyama. Meza imejaa maumbo ya rangi tofauti tofauti.

Huu ni mkono wa mtu anayesoma maandishi ya nukta nundu yaani maandishi ya braille . Hii ni njia maalum ya kusoma kwa watu wasioona au wenye uoni hafifu na hutumika katika elimu ya mahitaji maalum kusaidia upatikanaji wa taarifa kwa urahisi.

Msichana mdogo anakutana na mtu mzima wakitumia lugha ya alama wakielewana kwa ishara huku wakiwa wameketi kwenye kochi. Hii inaonyesha elimu kwa watoto wenye mahitaji maalum hasa wale wenye ulemavu wa kusikia wakisaidiwa kuwasiliana na kuelewa kwa usahihi.

Msichana mwenye mahitaji maalum anaonekana akifurahia shughuli ya kuchora huku akisaidiwa na mwalimu wake. Vifaa vya sanaa kama penseli za rangi na brashi ziko mezani, vinavyoonyesha mazingira jumuishi yanayochochea ubunifu na ujifunzaji wa vitendo kwa watoto wenye mahitaji maalum.

Mtoo mwenye fulana ya kijani, amevaa kichwa vya sauti na anaonekana kusikiliza kwa makini, kidole kikiwa shavini, kana kwamba anatafakari, au kuelewa jambo. Hali hii inaashiria matumizi ya teknollojia kusaidia ujifunzaji wa watoto wenye mahitaji maalum, hasa katika mazingira ya elimu shiriki, au usikivu maalum.

Msichana mwenye mahitaji maalum anasimama akiwa na tabasamu akisoma kitabu cha rangi ya waridi. Amevaa miwani ya njano na fulana ya njano na ana mkoba mgongoni. Mazingira ya nyuma ya na miti ya kijani ikionyesha mazingira tulivyo ya kujifunza.

Mtoto aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu yupo darasani pamoja na wanafunzi wengine akishiriki katika masomo. Hii inaonyesha umuhimu wa elimu jumuishi inayozingatia mahitaji maalum ya watoto wenye ulemavu kuhakikisha wanapata fursa sawa ya kujifunza na kujiendeleza.

Msichana aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu yupo darasani mbele ya kompyuta mpakato na kitabu wazi. Anaandika au kusoma kwa makini akionyeshaujumuishaji wa wanafunzi wenye mahitaji maalum katika mazingira ya elimu. Mazingira haya yanaonyesha usawa wa fursa za kujifunza kwa kutumia teknolojia na miundombinu rafiki kwa wote.

Watoto wawili wanacheza ala za muziki huku wakitabasamu kwa furaha. Mmoja amekalia kiti cha magurudumu, na anapiga filimbi ya rangi kwa fimbo maalum, huku mwenzake akipiga gitaa. Mazingira haya yanaonyesha ujumuishaji wa watoto wenye mahitaji ya zaidi, kupitia elimu ya ubunifu na burudani inayowajenga, kisaikolojia na kijamii.

Msichana mwenye ulemavu akili anaketi kwenye kiti cha njano, akiwa anatabasamu ang'avu. Amevaa miwani na shati la samawati huku akiwa ameshika penseli ya rangi mezani. Pembeni yake kuna vikombe venye rangi mbalimbali za kuchorea. Kwenye chumba chenye madirisha makubwa yanayoonyesha mazingira ya kijani. Anaonekana kufurahia muda wake wa ubunifu.

Wanafunzi wanne wameketi mezani wakijadiliana kwa umakini, mmoja wao akiwa kwenye kiti cha magurudumu. Vitabu na kompyuta vipo mezani wakionekana kushirikiana kwenye kazi ya kielimu. Mazingira haya yanaonyesha ujumuishaji wa wanaohitaji msaada maalum katika mazingira ya kujifunza yaliyo na usawa.

Mtoto huyu anasoma lkwa kutumia maandishi ya braille kwa sababu haoni mikono yake imewekwa juu ya uso wa meza akipapasa maandishi ya nukta. Jambo linalonyesha kuwa anatumia njia mbadala ya kusoma inayotumika na watu wasio ona anaonekana kuwa makini na kujikikita katika kila anachosoma.

Mvulana mwenye sura ya furaha ameketi mezani akicheza na vizuizi vya plastiki huku mwanamke anayemwangalia akitabasamu kwa upendo wanaonekana kua kwenye mazingira ya darasa na mtu mwingine anaandika kwenye kibao pembeni yao kuna mwingiliano wa furaha na usaidizi wa kujifunza.

Kijana anayeketi kwenye kiti cha magurudumu, anavaa aproni na anashikilia kipande cha ngozi, akiwa katika karakana ya ufundi mikono, anatabasamu kwa furaha, kuonyesha uwezo, na ubunifu wake licha ya changamoto za kimwili. Hii inaonyesha ujumuishaji wa watu wenye ulemavu katika elimu ya kiufundi, na kazi za ubunifu.

Vidole viwili vinapapasa maandiko yenye nukta zilizoinuka kwenye karatasi. Huu ni mfumo maalum unaotumiwa na watu wasioona, kusoma na kujifunza. Mikono ya mtoto aliyevalia nguo ya machungwa inaonyesha umakini na uwezo wa kushirikiana na maarifa kupitia njia mbadala ya mawasiliano.

Msichana mdogo anajifunza kutumia lugha ya alama kwa furaha akiwa na mtu anayemfundisha. Lugha ya alama ni njia muhimu ya mawasiliano kwa watu wenye changamoto ya usikivu au kuongea na huongeza ushirikiano, mawasiliano na ujumuishaji wa kijamii kwa watoto wenye mahitaji maalum.

mvulana anayehitaji msaada maalum anachora kwa makini kwenye karatasi akiwa darasani anaonekana kutulia na kushughulika kwa bidii huku walimu na wanafunzi wengine wakiwa karibu hii ni mazingira jumuishi yanayounga mkono elimu kwa watoto wenye mahitaji maalum.